Katika eneo hili kuna kundi fulani la watu ambao wamesimama wakiwa wameinua mikono yao juu na nyuso zao zinatabasamu huku tisheti ikiwa imeandikwa Tusker yenye rangi njano na nyeusi.

Watu wawili, mstaafu rais Uhuru kenyatta na jaji David Maraga wanaonekana wakizungumza na yeye mle huku wakiwa wamesimama.

Huku kuna maji mengi machafu mtaroni, kando yake kuna miti ya stima, vyumba, miti na barabara, watu wanaonekana wakipita pamoja na pikipiki zikiwa zimesimama.

Kuna vitambulisho vingi sana katika eneo hili vilivyowekwa katika makundi mengi, kando juu ya meza kuna kalamu iliyofungwa na chupa iliyofunikwa pomoni.

Huyu ni mwanariadha ambaye ameanguka chini, huku akiwa ameinua miguu na mkono wake juu. Kando yake kuna watu ambao wanatembea wakiwa wamevalia kofia ya usalama kichwani.

Kuna watu watatu katika eneo hili ,katikati mwao kuna meza na chupa za maji ,huku nyuma kuna feni inayowapulizia hewa ikiwa imeandikwa law launch of courts .

Kuna watu watatu. Upande wa kulia, mmoja ametoa balakoa huku wengine wote wakiwa wamevalia. Mmoja amevalia nguo yenye rangi ya njano, huku ikiwa na baji ya serikali ya Kenya.

Huku ni ofisini kuna meza kubwa. Juu yake kuna vitambulisho vya watu mbalimbali ambavyo vimetenganishwa na kugawanishwa katikati makundi yao.

Kun watu wengi wenye masuti yao wakiwa wamesimama huku wengine wakiwa wameketi ndani ya chumba moja ya kiserikali ambayo imeandikwa Huduma kenya.

Huyu ni mustahafu rais mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, huku akiwa anaonekana akiwa akibeba bibilia na kando yake kuna mabinti wawili.

Kuna kikapu kimoja ambacho kimeekelewa chini ya sakafu ndani ya nyumba cha kuekelea uchafu, mlango unaonekana umefunguliwa na ni wa chuma.

Katika maeneo haya mojawapo ya ofisi ya serikali, kuna mtu mmoja ambaye ameketi kwenye tarakilishi yake, huku nyuma kumeandikwa Police Clearance Certificate Huduma Kenya.

Hii ni ofisi mojawapo ya serikali. Kuna watu wanawake wawili ambao wameketi huku wakihudumia wanaume fulani. Ukutani umeandikwa huduma kenya.

Katika eneno hili kuna watu wengi wameingia humu wakiwa na masuti zao, wengine wamesimama wakipiga picha huku ikiwemo Rigathi Gachagua akielezewa.

Kando ya barabara hii kuna taka taka lenye uchafu nyingi iliyo tupwa humu mtaroni. Kusababisha virusi vya ugonjwa kuambukizia watu.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia FC ambao wamevalia kofia huku wakiwa wanapiga busera zao wakiwashangilia hapa na pale kwa timu yao.

Hii ni risiti imepewa kwa customer , kutoka kwa serikali, kuonyesha kuwa, pesa imelipwa tarehe, kumi na mbili, mwezi wa nane, mwaka elfu mbili ishirini na mbili.

Naona mwanamke aliyeketi kwenye kiti, mbele yake kuna microfoni akiongea huku kuna chupa tatu za maji, na nyuma yake kuna bendera ya Kenya.

Kuna wasichana wanne wachezaji ambao wameonekana kwa nyuso zao wametabasamu. Wakiwa wamevalia nguo zenye jesi ya rangi bluu huku ikiwa imeandikwa "Kenya". Wa nyuma amebeba mipira miwili ya basketball .

Huku kuna wachezaji mpira uwanjani. Mmoja ako na mpira. Huyu mwingine akiwa anamkimbiza kutoka upande wa kulia. Kando yao kuna watu wengi ambao ni mashabiki.

Kuna watu wawili katika ofisi hii ya serikali. Mmoja anamhudumia mwenzake akiwa amevalia glavu akimtoa vidole vyake huku ashike kitambulisho.

Wachezaji wa kandanda na soka awako uwanjani huku wakiwapigia makofi mashabiki wakiwa wamesimama huku kando wakishangilia.

Katika uwanja huu kuna mashabiki ambao wanasherehekea huku wakibeba kitambaa kilichoandikwa Gor Mahia wengine wakiwa na firimbi mdomoni huku mmoja na koroboi.

Wanawake wamekaa kwenye viti vya ofisini kwa ma kompyuta kazini. Huku wanaume wawili wakiwa wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Ukutani kuna mitungi ya gesi pamoja na posta ya cyber huduma center.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti vyao huku mmoja akiwa amevalia suti yenye rangi ya bulu. Mkononi amebeba simu akiwa ameshika na karatasi zingine huku karatasi iko na muhuli wa kenya inaosema receipt paid customer copy .

Uwanjani huku kuna wachezaji wa kandanda. Huku kando, mashabiki wameketi, wengine wamesimama, wakiwa wanashangilia timu zao.

Kwenye eneo hili katika uwanja huu, kuna ukumbi wa mashabiki ambao wameinua mikono yao juu. Nyuso zao zikiwa zimetabasamu. Wengine wakipiga kelele huku wakishabikia timu zao.

Huku kuna watu tisa. Wakiwa wamebeba vitabu kwenye mikono yao wako na majaji wawili ndani mwao. Wakiwa wameangalia mbele, nyuma yake kuna bodi.

Wafanyikazi wawili ambao wameketi kwenye viti vyao wakiwa wamevalia barakoa kwenye makompyuta yao, wanazungumza na waliosimama huku ikiwa imeandikwa huduma Kenya.

Hii ni ofisi moja wapo ya serikali ya kusajili watu huku mwanamke ambaye ameketi akiwa na mhudumu anaandika kitu kwenye karatasi fulani.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda soka . wanaonekana kuwa na furaha, tabasamu, vifijo, nderemo nyingi. Huku wakiwa wameshinda wenzao.

Kuna watu wawili ambao wameketi kwenye viti vyao, huku ikiwa imeandikwa information desk . Kando yao, kuna viti vingine vingi.

Chini ya hema hili, watu wengi wamekusanyika huku, wanawake kwa wanaume huku wengine wameketi wakishughulikia ambao wamekuja kuhudumiwa.

Kuna mashabiki wengi wa Kenya uwanjani huku wengine wameketi wengine wamesimama wamevalia tisheti ya rangi nyekundu na nyeusi huku wakibeba bendera ya Kenya juu wakishangilia.

Kuna watu wanne, watatu wao ni wanaume waliovalia suti yenye rangi nyeusi na mwanamke mmoja, huku wawili wakielekezwa mahala wanapostahili kupiga saini chini ya hema.

Katika eneo hili, kuna watu wengi ambao wanahudhumiwa na hao walioketi huku kukiwa imeandikwa " NTSA, Good Conduct, Police Clearance Certificate ", Chini ya hema.

Kuna mashabiki wa Gor Mahia, huku wakiwa wamebeba chombo cha mziki, wakipiga huku wakipuliza. Kando yao, moto umewashwa wakishangilia.

Kuna wanaume ambao wamesimama nje ya ofisi inayoitwa Immigration Services Control Office . Mmoja akiwa anaangalia , huku mwingine akiwa amebeba karatasi mkononi ,kalamu na kifunguu.

Huku ni uwanjani, wanariadha kama watatu wamekimbia. Watatu hawa ni wakenya. Wakiwa wameshikana mikono, wamefurahia huku wameinua zawadi zao juu.

Kuna watu wengi ambao wamekusanyika kwenye uwanja kuu, huku wakiwa wameketi, kofia kichwani na tisheti yenye rangi ya buluu wakiwa wameinua mikono yao juu wengine wakicheka.

Kuna watu wachache wako nje ya nyumba huku wamesimama wakiwa na mikrofoni imeandikwa Office of the chief justice judiciary nation .

Katika chumba hili la kiserikali, ukutani limeandikwa " Huduma Kenya". Watu wote wamevalia barakoa mdomoni huku mlangoni kuna askari .

Huku kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wakitembea, Rais wa Kenya William Samoei Ruto pamoja na Jaji Mkuu Martha Koome huku wakiwa wakizungumza.

Kuna watu wengi uwanja, huku wakiwa wameketi, wengine wakiwa wamesimama, wakimsikiliza raisi akihutubia wanajamii wenzake.

Kuna watu wenye ambao wanakimbia huku wakiwa wamevalia nguo tisheti zenye rangi ya kijani huku basi ikienda kutoka nyuma wengine wakiwa wameizunguka wakiwa wamepanda juu, kando yao kuna miti iliyowazunguka.

Kundi la watu ambao wamesimama huku wengine wamevalia barakoa na kofia imeandikwa KYC. Nyuma yao kuna kitu kimeandikwa kinaitwa Kenya Africa National Union.

Katika uwanja huu kuna ukumbi wa mashabiki wa timu mbili waliovalia tisheti yenye rangi nyekundu na blue huku wakiwa wana shabikia timu zao.

Nawaona watu wengi, wadogo kwa wakubwa, huku wakiwa wamejumuika kwenye uwanja mkuu wakiushabikia timu inayoitwa ALAZIZIA FC.

Kuna watu wengi kwenye ukumbi huu naona jaji mkuu Martha Koome wakiwa wamesimama na rais mtukufu William Samoei Ruto wa kenya akimapisha.

Kuna watu wengi ambao wameketi kwenye viti hivi huku wakiwa wanahudumiwa na wawili ambao wamesimama katika chumba hili la serikali.

Kuna mchoro wa ndege mnyama ambaye amebeba kijiti lenye tawi, mdomoni, huku chini yake, imeandikwa, Jubilee, mbele pamoja.

Katika eneo hili kuna kundi wa waheshimiwa wengi waliovalia skafu zenye rangi ya buluu katika chama kilichoandikwa PNU, kiongozi wao ikiwa ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga.

Kuna ukumbi wa mashabiki katika uwanja huu wakiwa wamesimama na mikono yao juu, huku wakipuliza na kushabikia timu yao.

Kuna watu wengi katika uwanja huu. Wengine wamekaa wachache wakiwa wamesimama, huku wakiwa wamevalia kofia zao na bendera ya Kenya kichwani huku wakishangilia timu yao.

Hili ni chumba moja hapo kubwa lenye kufanyiwa mikutano ya kiserikali. Naona watu waliovalia nguo zenye rangi nyeusi wakiwa wameketi, huku mmojawapo mwenye rangi ya nyeupe akiwahoji.

Kuna wachezaji wa kadanda soka huku uwanjani, mmoja mwenye jezi yenye rangi ya nyekundu anaonekana anakimbia na mpira kwa mbio ya kasi huku akiwapita wengineo wanamkimbiza kutoka nyuma.

Kuna mtu mmoja mwanamke ambaye amesimama huku maikrofoni mbele yake, akiwa ameinua Bibilia juu. Huku nyuma, kuna bendera ya Kenya. Amevalia nguo ya jaji mkuu.

Kuna mkusanyiko wa watu wengi huku wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyekundu na kofia vichwani huku zikiwa zimeandikwa team Nairobi , Mike Sonko na Waweru.

Katika eneo hili kuna wafanyikazi kama wanne, wawili wamesimama, mmoja akiwa ametabasamu huku akishikilia tu sanduku twenye tuko mezani.

Chini ya hema hili watu watatu ambao wamesimama wakiwa wamepanua midomo yao huku wawili wakiwa wamevalia nguo yenye rangi nyekundu na nyeupe imeandikwa Kenya, wa mbele akiwa amevalia kofia na beji yenye bandera ya Kenya.

Kuna wachezaji wa mpira ya mikono uwanjani, huku wakicheza. Mmoja ambaye ana mpira anaonekana akikimbia kwa mwendo wa kasi, huku kando wengine wakimwangalia.

Kwenye uwanja huu kuna wachezaji wengi ambao wamesimama . Mama mmoja amesimama akiwa ameinua skafu iliyoandikwa Bandari FC.

Huku kuna kundi la watu wengi ambao wamekusanyika pamoja wakiwa wmevalia nguo zenye rangi mchanganyiko ,nyupe, nyekundu na nyeusi wakiwa wamesimama nje ya nyumba iliyoandikwa huduma Kenya.

Hawa wote ni wa mashabiki wa timu ya Gor Mahia FC. Wote wanaonekana kuwa wanashangilia, huku wakiwa wamebeba bendera juu na kushabikia timu yao.

Huu ni mchezo wa voliboli, wachezaji wa aina timu mbili, upande mwingine wameruka juu huku wakiwa wameangaliana wakicheka. Kando yao kuna mashabiki ambao wanaangalia.

Kuna watu watatu ambao wameketi. Huku wawili upande mwingine, wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, wakiangalia kompyuta yake. Mwingine ameketi hii upande mwingine, akiwa amevalia nguo za askari.

Kuna wachezaji wa timu fulani yenye kaname ya soka huku wakiwa wanakimbia uwanjani, wakiwa kwenye mavazi yao yenye rangi ya bluu na nyeupe.

Kuna watu wengi kwenye kundi moja huku wakiwa wametabasamu wakishangilia, wamebeba kikombe walichoshinda kwenye timu yao ndani ya ukumbi wa tamasha.

Huku kuna watu wengi mashabiki na wachezaji, wakiwa wameinua bendera ya Kenya mbele yao ikiwa imeandikwa its Go Wolf . Wakiwa wameinua mikono yao wakishangilia.

Kuna watu wawili ambao wamesalimiana mkono. Mchezaji na mbaba aliyevalia shoti huku wakishikilia tishati yenye rangi nyekundu, maandishi meupe imeandikwa " Silver Inn". Huko nyuma kuna Ulinzi Stars.

Nawaona watu wengi wakiwa wamepanga foleni, huku mkubwa wao akiwa ameketi chini ya kiti chake, na meza karibu na yeye akiwa amebeba kalamu, huku komputa kando yake akiwa anawashughulikia.

Hawa ni wachezaji wa soka, mpira wa kandanda. Wote ni wana wa kike, huku wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wameketi . Nyuma yao kuna mashabiki na miti iliyozunguka uwanja.

Kuna watu wawili katika eneo hili. Wote wamevalia balakoa. Mhudumu na mhudumiwa. Imeandikwa kuwa information desk .Noti mpya za Kenya , ambapo amekuja kubadilisha pesa yake.

Huku ni barabarani, kuna piki piki iliyobeba sanduku imeandikwa poster kando kuna watu wanatambea, nyumba kubwa iliyojengwa imeandikwa Nairobi General Official.

Nawaona watu wengi, wake kwa wanaume wakiwa wamepanga foleni koroboi mdomoni mwao wakihudumiwa na huduma number kwa kutumia kompyuta zao.

Hawa ni wachezaji wa kananda soka, huku wakiwa wamevalia jezi zao zenye zimeandikwa Bandana FC rangi ya buluu na nyeupe.

Kuna watu wengi katika eneo hili. Wengine wameketi, wengine wamepiga foleni huku wakijisajili kushika vitambulisho vyao. Ukutani kumeandikwa , National Identity Card .

Hawa ni wanariadha wakiwa uwanjani mwendo wa kasi wakikimbia ,kando yao kuna mashabiki walioketi kwenye vitu vyao wengine wakiwa wamesimama wakiwashangilia.

Katika karatasi hii, muhuri wa Kenya umeandikwa The Judiciary huku imeandikwa the judicial dialogue day. Your voice matters. Let's make a difference together . Kuna michoro ya picha ya mwanamke na mwanaume.

Kuna watu wengi , watatu wao wako mbele ambao wametabasamu wakiwa na michoro ya kitamaduni zao huku ikiwa imeandikwa kooga. Wa katikati amebeba kichupa mkononi.

Kuna watu wengi ambao wameketi chini ya sakafu wengine wakiwa wamepanga foleni nje ya Huduma Center na GPO Nairobi.

Kwenye eneo hili la kiofisi ya serikali, kuna watu ambao wamebeba vitabu mikononi mwao wakielekezwa na mhudumu. Kando kuna askari. Ukutani imeandikwa " Towards Service Express Huduma Kenya"

Kuna ukumbi wa mashabiki katika uwanja huu huku wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya bluu wakiwa wamebeba mabango yaliyoandikwa Bandari fans .

Kuna ukumbi wa watu wengi, ambao wamekusanyika hapa. Wakiwa wamevalia kofia imeandikwa, ODM.Raila, kiongozi wao, akiwa anatoa hotuba kwa microphone ya citizen na KTN .

Watu wawili wanawake ambao wameshuka nywele wanàangalia kompyuta huku kando wengine wakiwa wameketi huku mbele kuna ukuta ulio andikwa maandishi.

Kuna tanki moja lenye maji huku likiwa limejengewa kwenye kitu juu. Kando yake, kuna nguo zilizoanikwa na chuma yenye rangi njano na nyeusi.

Huku ni ofisini wa serekali. Kuna watu wawili ambao wamevalia sare zao za kazi. Mmoja ameketi akiwa anaangalia kompyuta huku mwingine akiwa anaangalia makaratasi akitafuta.

Kuna ukumbi wa watu wengi katika uwanja huu, huku wakiwa wameketi. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia kichwani, huku amebeba kitu juu yake ikiwa imeandikwa KDF.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao wameshikana mgongoni huku wakiwa uwanjani wakingojea mpira kuanza kando kuna viti ambavyo havina mashabiki.

Kuna wachezaji uwanjani ambao wanacheza mpira wa mkono. Huko mmoja na mpira akiwa anamzuia mwenzake wakiwa wanacheza.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti yake, huku mezani kuna karatasi, akiwaonyesha waliosimama, jinsi wanavyostahili kujaza.

Rais msataafu Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amevalia sweta yenye rangi nyekundu na nyeupe amemsalimia mwanamke mmoja huku wakiwa wametabasamu. Nyuma yao kuna watu wengine wengi.

Kwenye barabara hii kuna watu wengi waandamanaji ambao wanapita kwenye barabara huku wakiwa wamebeba tu poster tumeandikwa PNU kazi iendelee, wengine wakiwa kwenye gari zao.

Hawa ni wachezaji wa kandanda soka huku wakiwa wamebeba kikombe juu, mikono yao na midomo yao ikiwa inashangilia kwa vigelegele.

Kuna watu watatu ambao wamevalia nguo zenye rangi mchanganyiko, nyekundu na nyeusi, huku wamesimama nje ya nyumba kubwa, wakiwa wamegusana mikono huku nyuso zao zikiwa zimetabasamu.

Kwenye ofisi hii kuna watu wawili ambao wamesimama huku mmojawapo akiwa amevalia suti yenye rangi ya bluu, akiwa na kitabu na kalamu mkononi, akimwandikia mwenzake. Huko kando, kuna bao lilioandikwa " Registration of self help groups ".

Mwanamke mmoja, ambaye amesimama mbele ya jukwaa, maikrofoni huku wakiongea. Ni jaji mkuu Martha Koome wa Kenya. Imeandikwa, Judiciary the Republic of Kenya .

Katika uwanja huu kuna mashabiki wengi walio jumuika wakiwa wameketi wanaangalia. Mbele yao, mtu mmoja amesimama akiwa ameinua bendera ya Kenya juu akiwa amepanua mdomo.

Kuna mkusanyiko wa kundi fulani ambao wamesimama wakiwa kwenye masheti yao jukua la hotuba , nyuma yao kuna picha ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga.

Kwenye ukumbi wa watu eneo hili, wameketi huku mama mmoja akiwa amesimama amevalia nguo imeandikwa Kenya Airways.